Dawa maalumu kutoka katika duka la dawa la viwatilifu pamoja na mimea. Dawa hii inatumika kuuwa wadudu mbalimbali ikiwepo kupe pamoja na viroboto wanaosumbua wanyama kama ng'ombe, mbuzi pamoja na kondoo.

Boksi la dawa ya mifugo iitwayo Flumethin lenye chapa ya Kanflu dawa hii hutumika kwa mifugo kama vile ng'ombe, mbuzi, na kondoo ili kuzuia na kuua viwavi kama vile mbu viwavi na minyoo ya ngozi.

Duka la kuuzia dawa mbalimbali kwa ajili ya wanyama pamoja na mimea. Duka hili lina vifungashio mbalimbali vya plastiki ikiwemo na chupa nyeupe ikiwa na mifuniko myekundu, nyingine zikiwa na mifuniko myekundu zenyewe zikiwa na rangi ya udongo.

Kifungashio kutoka duka la dawa pamoja na mimea; ambapo ni dawa inayotumika kuwatibu wanyama mbalimbali kama mbwa na paka. Dawa hiyo inaondoa homa kwa wanyama hao.

Kifungashia cha dawa ambacho kina rangi tofautitofauti ikiwepo rangii ya kijani, rangi ya njano pamoja na rangi za maziwa kimechorwa wanyama wafuatao ikiwepo mbuzi, ng'ombe pamoja na farasi, dawa hiyo ni muhimu wanaosumbua hao wanyama.

Dawa ya wanyama na mimea inaonyesha chanjo ya mifugo ikiwa ni chanjo hai kwaajili ya mifugo jinsi yakutoa imeelekezwa dawa hii ina aina mbalimbali

Bidhaa aina ya mboji ya kupandia mimea ya asili isiyo na kemikali, kutoka nanasi komposi gadeni inatumika kwa mimea ya ndani na nje, hudumisha unyevu na virutubisho karibu na mizizi ya mimea, kutoa hewa ya kutosha kwa mizizi kukua, kusaidia mimea kisimamama kwa udhibiti.

Magunia mengi yaliyopangwa chini ya kivuli yakiwa yameandikwa “NYM”, ni bidhaa ya mifugo pamoja na kilimo. Watu wawili wamevaa mavazi ya kazi wakiwa karibu na magunia hayo, wakionekana kusimama pamoja, na kushughulika na usambazaji wake.

Dawa ya mifugo yenye asili ya vidonge na hutumika kutibu na kuzuia minyoo mbalimbali kwa wanyama kama mbwa na paka, imefungwa kwenye pakiti ya kisasa na salama, kwa matumizi ya mifugo, pakiti hiyo imechorwa picha ya mbwa.

Duka za dawa na mimea, ndani ya kabati, una chupa na madumu ya rangi mbalimbali, hasa nyeupe, kijani na nyekundu, ambayo kwa kawaida huwa ni dawa za mimea kama viuatili, mbolea za maji, na dawa za kuzuia magonjwa.

Chanjo maalumu ambayo imetengenezwa kwaajili ya kutibia magonjwa ya ng'ombe chanjo hii hutumika kwa kutumia sindano chini ya ngozi

Wakulima wanavuna pamoja na kufungasha viazi ulaya katika magunia makubwa. Viazi hivi ni moja ya mazao ya biashara ambayo hulimwa kwa ajili ya kuuzwa sokoni, na si kwa matumizi ya nyumbani pekee. Mazao haya huchangia kwa kiasi kikubwa katika kipato cha jamii.

Zao la kibiashara aina ya karoti limevunwa na kuwekwa pembeni ambapo wanasubiri kulikusanya ili walitie katika maroba makubwa kwa ajili ya kulipeleka sokoni. Zao hili ni zao linalohitajika katika matumizi ya kuunga mboga.

Zao la kibiashara aina ya nyanya, limepandwa katika magunia yaliyo kunjwakunjwa na kutia mbolea pamoja na udongo wenye rutuba. Nyanya hizo zimeota vizuri na kustawi vyema pamoja na kunawiri kwaajili ya kupelekwa sokoni.

Shamba la kisasa la nyanya zimevunwa na kupangwa kwenye vikapu tayari kwa kuuza na kusafirisha kupeleka sokoni, hili ni zao la biashara linalochangia kipato kwa wakulima kutokana na mahitaji yake makubwa katika matumizi ya kila siku.

Mkulima wa zao la kibiashara aina ya kabichi amesimama katika zao lake alilovuna, ili kuliandaa kulipeleka sokoni. Zao hili ni muhimu kwa ajili ya chakula, pamoja na kumpatia mkulima kipato chake.

Zao la kibiashara aina ya kahawa, mkulima anachambua kahawa hizo kutoa uchafu uliopo ndani ya kahawa pamoja na kuziacha kahawa hizo na kuzipakia katika magunia ili kuzipeleka sokoni kwa ajili ya biashara.

Shamba kubwa lenye mazao ya kibiashara aina ya vitunguu vikiwa vimevunwa na kuwekwa katika mifuko mbalimbali yenye rangi nyekundu, vimepangwa kulingana na bei za wateja ambapo vinaandaliwa kupelekwa sokoni.

Zao la kibiashara aina ya nanasi, likiwa katika soko linaloonekana ni sehemu ya kijijini. Muuzaji akiwa anachambua nanasi zake zilizoiva vizuri na kuziweka pembeni, ili zionekane kwa wanunuzi wanaokuja kununua bidhaa hizo.

Zao la kibiashara aina ya viazi vitamu vimevunwa na kurundikwa sehemu moja, wakulima wakiwa wanapakia viazi hivyo katika viroba vyeupe na kuvishona kwa juu na wanaviandaa kwa ajili ya kuvipakia katika gari na kuvipeleka sokoni.

Mashine ya kuvuna mazao aina ya kombaina havesta ikifanya kazi shmbani kuwakilisha dhana ya kilimo cha viwandani mfumo wa kisasa ili kukidhi mahitaji ya kisasa, Huongeza mazao kwa kikwango kikubwa ili kukidhi mahitaji ya soko na kuongeza kiwango kwa jamiii.

Mkulima anakagua zao lake la biashara aina ya kahawa. Kahawa hizi zimeiva vizuri zikiwa zimewekwa katika chumba maalumu cha kuzihifadhia ili kuweza kuzitia katika magunia makubwa kwa ajili ya kuzipeleka sokoni.

Mkulima wa mazazo ya biashara anaangalia na kugusa matunda yanayokua kwenye mimea mirefu wa mbaazi. Mazao haya yanaonekana kuwa ya thamani na yanasaidia kupata kipato kupitia kilimo. Mmea huo umetandazwa kwa mstari ili kuonesha kuwa shamba hili linaendeshwa kwa mpangilio mzuri.

Mkulima akiwa amesimama katika makoroga ya mahindi, yaliyo kusanywa na kukauka, akishika vipande vya mahindi, kama sehemu ya shughuli za kilimo cha kibiashara. Mahindi haya yanaweza kuuzwa kama nafaka, pamoja na kutumika kama malisho au bidhaa za chakula.

Nyanya za kibiashara aina ya nyanya zimevunwa zikawekwa katika maboksi meusi ambayo ni ya plastiki kwa ajili ya kupelekwa sokoni, zao hili limeiva vizuri na limekomaa kutoka shambani na wakulima wanafurahia mazao yao.

Wakulima wa mazao ya kibiashara aina ya maembe wanakagua maembe hayo yaliyoota vyema katika mti, mti huo haurefuki sana ila unatoa maembe hayo kwa wingi.

Zao la kibiashara aina ya nyanya limelimwa katika shamba kubwa lililoandaliwa vizuri, kuna nyanya zilizombichi pamoja na nyanya zilizoiva. Shamba linaonekana kuwa zuri pamoja na kutunzwa vema kwa ajili ya kuvuna mazao nakupeleka sokoni na kupata kipato.

Wakulima wazao la kibiashara aina ya viazi vitamu wakiwa wanachambua viazi hivyo pamoja na kuvipanga vizuri kwa ajili ya kuvibeleka sokoni. Viazi hivi ni vizuri na inaonyesha upatikanaji wa zao hili katika kipindi hicho.

shamba ambapo mazao ya biashara yamevunwa. Mazao haya ni viazi vya aina tofauti. Baadhi ya viazi vikiwa na ngozi ya rangi ya manjano, na vingine vikiwa na rangi ya waridi, pamoja na nyekundu kwa mbali."

Zao la kibiashara aina ya nyanya ambapo, miche imeoteshwa katika shamba kubwa lenye mfumo wa umwagiliaji wa matone, ambapo imepitishwa bomba nyeusi kwenye shamba kubwa, linalomwagilia hiyo miche na kuipa maji eneo hili linaashiria ni sehemu ya ukame.

Mkulima wa zao la kibiashara aina ya mahindi, akiwa amesimama kwenye mahindi yake yaliyotiwa katika maturubai. Nyuma yake, ikiwepo kuna shamba lililokwisha kuvunwa, lenye mabua ya mahindi ambayo yamekauka.

Zao la kibiashara aina ya viazi vikuu. Wakulima wakivipakia viazi hivyo katika magunia mbalimbali kwa ajili ya kuviandaa kuvipeleka sokoni ili kujipatia kipato chao.

Shamba kubwa la mazao ya kibiashara aina ya viazi vikuu, mkulima anavuna viazi hivyo na kuviweka sehemu moja kwaajili ya kuviandaa na kuvipeleka sokoni, shamba lina ukijani mbichi unaovutia ikiashiria uwepo wa mvua nyingi.

Wakulima wakiwa katika shamba kubwa na eneo la kukusanya mazao wakibeba ndoo zilizojaa matunda mekundu, ambao ni zao la kibiashara aina ya kahawa na kuyamimina mahali pamoja kwa ajili ya usindikaji, pamoja na uchambuzi wa awali. Mandhari inaonyesha mazingira ya shamba la shughuli za kilimo.

Shamba kubwa lenye mazao mbalimbali yaliyo andaliwa kwa ustadi mkubwa, mazao haya ni ya kibiashara kama: kabichi, skumawiki pamoja na aina nyingine za mbogamboga, ambazo hulimwa kwaajili ya kuuzwa sokoni ili kuingiza kipato kwa mkulima.

Zao la kibiashara aina ya viazi limevunwa katika shamba kubwa na kuwekwa sehemu moja; kwa ajili ya kuwekwa katika maloba ili ziangaliwe kupelekwa sokoni, zao hili linahitajika sana sokoni kwa ajili ya kuwaingizia kipato wakulima.

Shamba kubwa la mazao mbalimbali yaliyolimwa kwa ustadi, mazao hayo ni kama: karoti, kabichi, ndizi mbivu, pamoja na mengineyo. Shamba hili limestawi vizuri pamoja na kutoa mazao mengi kwa ajili ya biashara.

Wakulima wa mazao ya kibiashara aina ya nyanya, wanashirikiana katika shamba lao kubwa lililopandwa kwa ustadi mkubwa na nyanya hizo zilizopandwa kwa mistari. Wanachuma nyanya zao zilizoiva ili kuziandaa kuzipeleka sokoni na kuacha nyanya mbichi na ambazo hazijakomaa ili ziendelee kuiva.

Mkulima wa zao la kibiashara aina ya viazi, akiwa shambani baada ya kuvuna viazi mviringo kwa wingi. Anaonekana mwenye furaha na mafanikio ya kilimo chake, huku akiwa ameketi karibu na rundo la viazi vilivyovunwa. Mazingira ya kijani, na anga la bluu yanaonyesha hali nzuri ya hewa kwa kilimo cha viazi.

Kilimo cha viazi mviringo vikivunwa na kukusanywa kwa ajili ya sokoni. Viazi ni zao la biashara linalolimwa kwa wingi maeneo ya baridi; hutoa kipato kwa wakulima kupitia mauzo sokoni, zinahitaji mbolea na matunzo ya mara kwa mara ili kupata mavuno bora.

Magunia makubwa ya viazi ulaya yamepangwa kando ya barabara ya udongo, magunia haya ya viazi ulaya ni moja wapo wa zao la biashara yanayolimwa kwa lengo la kuuzwa sokoni, mazao haya huongeza kipato cha wakulima na kuchangia uchumi wa maendeleo ya kijiji.

Wakulima wanabeba masanduku yenye mboga za majani waliovuna shambani, mboga hizi zimewekwa kwenye vibebeo vya plastiki tayari kwa kusafirishwa sokoni. Mazingira ya kijani yanaonyesha shughuli za kilimo hai na tija vijijini, huongeza kipato cha familia.

Zao la kibiashara aina ya nyanya zilizolimwa kwa mfumo wa kawaida shambani, mkulima akiwa shambani akionyesha nyanya zilizoanza kuiva ulimaji wa nje bila nyumba ya kijani, udongo unaonekana kuwa na rutuba na mimea iko kwenye mistari kwakupangwa.

Kilimo cha biashara aina ya nyanya kipo ndani ya nyumba

Wakulima wa zao la kibiashara aina ya vitunguu wakihusika katika uvunaji na uchambuzi wa vitunguu kwenye shamba, zana kama vikapu na mifuko ya plastiki hutumika kwa ukusanyaji na uhifadhi. Vitunguu vingi vimekusanywa na vinapangiliwa kwa ajili ya kuuza na kusafirishwa.

Shamba la migomba ambalo ni shamba la mazao ya kibiashara. Migomba imepandwa kwa mpangilio mzuri, inaonyesha vichane vya ndizi changa zinakomaa kwa haraka. Mazingira yanaonekana kuwa na rutuba ishara ya uzalishaji mzuri.

Mkulima anahudumia zao la nyanya, katika shamba la kisasa linaloonekana kuwa na mfumo mzuri wa upandaji na matunzo. Nyanya ni mojawapo wa zao la biashara, yanayozalishwa kwa ajili ya sokoni, na kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Zao la biashara aina ya mahindi yamevunwa na yameanikwa kwa njia ya kienyeji, kwenye miundo ya mbao kwa ajili ya kukaushwa mbinu hii hutumika sana kuhakikisha mahindi yanakauka vizuri kabla ya kuihifadhiwa na kusagwa, ni hatua muhimu katika mnyororo wa thamani wa uzalishaji wa nafaka.

Mkulima yupo shambani akiangalia zao lake la biashara aina ya kabeji, shamba limepandwa kwa mpangilio mzuri wa kitaalamu, hali ya anga ya mawingu ikiashilia kipindi cha mvua na kilimo kisichotegemea umwagiliaji, shamba hili limestawi vizuri.

Wakulima wakiwa shambani wakipakia karoti kwenye magunia makubwa kwaajili ya kusafirisha mazingira yakijani yanadhihirisha hali nzuri ya mazao

Wakulima wawili wa zao la biashara wakijadili ukuaji wa nyanya ndani ya nyumba ya kijani, nyanya zipo katika hatua ya kukomaa bado za kijani, mazingira yanaonyesha kilimo cha kisasa chenye udhibiti wa hali ya hewa na maji ya umwagiliaji kwa mabomba meusi yaliyotobolewa.

Zao la kibiashara aina ya nyanya ambazo bado hazijaiva, ikiwa bado za kijamii kuchukua katika mfumo wa umwagiliaji wa matoni, zao hili lina soko kubwa ndani na nje kutumika kwa chakula na usindikaji kutoa kipato cha haraka kwa wakulima.

Mazao ya vitunguu walivyovuna wakulima, ni zao la biashara, vitunguu ni moja ya mazao ya biashara yenye soko kubwa ndani na nje ya nchi, hulimwa kwa wingi na wakulima kwa ajili ya kupata kipato kupitia mauzo kwenye masoko ya kimataifa. Mazao ya biashara kama vitunguu huchangia katika uchumi wa jamii na taifa pia.

Mkulima akiwa kasimama kwenye shamba la mahindi ambao ni zao mojawapo ya biashara muhimu sana katika maeneo mengi ya afrika, mahindi hutumiwa kama chakula kikuu chakula cha mifugo na malighafi kwa viwanda kwa mavuno mazuri na usimamizi sahihi mkulima anaweza kupata faida kubwa.

Mkulima yupo shambani akivuna mahindi, ambayo ni moja ya mazao ya biashara yanayohitajika sana sokoni, amevalia fulana yenye maandishi na kofia nyuma, anaonekana akiandaa mahindi hayo kwa ajili ya kuyaweka kwenye ndoo ya kijani. Pembeni kuna rundo kubwa la mahindi.

Mkulima akiwa shambani kati ya mistari ya mimea ya nyanya ambayo ni zao la biashara ambazo zimekomaa kwa rangi za kijani na za rangi ya machungwa na nyekundu. Mkulima ameshika boksi la rangi ya kijivu tayari kwa kuvuna nyanya hizo.

Mazao ya vitunguu vikiwa vimevunwa na kuwekwa kwa ajili ya kuuza. Mandhari ya shamba la vitunguu vikiwa vimewekwa ardhini karibu na mimea ya asili imevunwa ni baada ya mavuno kabla ya kisafirishwa kupelekwa kuuzwa sokoni.

Mkulima amesimama kwenye shamba la zao la biashara aina ya nanasi amebeba nanasi zilizokomaa vizuri yakiwa na rangi ya kuvutia. Shamba limejaa mimea ya nanasi iliyopangiliwa kwa ustadi ikiwa na majani ya kijani kibichi ishara ya matunzo mazuri.

Wakulima watatu wapo kwenye shamba lenye udongo mzito wa matope, wanaonekana wakifanyakazi kwa kutumia jembe na fimbo, huku trekta nyekundu ikiwa limezama kwenye matope. Wakulima wamevaa mavazi ya kawaida ya kazi, pamoja na miguu yao imejaa matope, nyuma kuna miti na mazao ya kijani.

Wakulima wawili wakijihusisha na kilimo cha bustani kwa kutumia magunia kama vyombo vya kupandia, kilimo hiki ni sehemu ya mbinu bunifu ya kilimo cha mjini anbacho huruhusu uzalishaji wa mbogamboga katika maeneo yenye nafasi ndogo.

Wakulima wanaotesha mbegu mbalimbali, katika makopo yaliyojazwa mchanga, pamoja na kutiliwa mbolea. Mbegu hizi ni kwa ajili ya kuzipanda shambani ambapo ni utegemezi wa kupatikana kwa mazao mbalimbali.

Wakulima wamelima shamba la migomba lenye mikungu mikubwa ya ndizi, ishara ya uzalishaji mzuri, kilimo cha ndizi kwa ajili ya chakula pamoja na biashara, mazingira ni safi na mpangilio mzuri wa migomba.

Wakulima wamevuna maparachichi na kuyaweka katika maboksi ya plastiki ambayo yana rangi ya bluu. Wakulima hawa wanakagua bidhaa zao wakishangilia na kufurahia upatikanaji wa mazao mengi katika kipindi hiki.

Wakulima wanne wakifanya kazi pamoja katika bustani. Wanaonekana wakipanda mbegu pamoja na kuandaa udongo kwa safu, ambapo nje kuna mimea na miti nyuma yao.

Mkulima wa shamba kubwa la tikiti, akiwa ameshikilia tikiti lililopasuliwa katikati; tikiti hilo linaashiria upatikanaji wa mazao mazuri na yaliyostawi vyema katika mwaka huu, shamba ni la kijani likiashiria uwepo wa mvua nyingi kipindi cha kilimo.

Wakulima kwa mfumo wa kisasa ambao una zibwa juu ilikuzuia wadudu pamoja na jua lisisahambulie na kukausha mimea. Wakulima hawa wametengeneza maboksi mbalimbali kwa ajili ya kupanda mbegu za aina mbalimbali ili waweze kuziotesha kwa ajili ya kuzipeleka shambani.

Shamba la mipapai ambalo linaonekana kuwa katika hali nzuri ya ukuaji, mimea hii imepangwa kwa mstari yenye nafasi ya kutosha kati ya mche na mche, jambo ambalo linawezesha mzunguko mzuri wa hewa na urahisi wa kuhudumia shamba, matunda ya mapapai yanaonekana yakiwa bado mabichi kwenye miti.

Mkulima amesimama shambani akiwa amebeba tikitimaji kubwa begani huku akitabasamu na kuonyesha ishara ya kidole gumba, ishara ya mafanikio. Amevaa ovaroli la bluu vazi linalotumika sana mashambani kwa kazi za kilimo pembeni yake kuna matikitimaji mengi.

Mashine kubwa ya kisasa ambayo inavutwa na sekta ya viwanda. Mashine hii ina rangi nyekundu pamoja na matairi madogo madogo, ambayo husaidia kupita katika shamba bila kuharibu mimea. Mashine hii hutumika katika upandaji wa mashamba makubwa.

Mashine za kilimo za kisasa zinazotumika katika kilimo cha ndani pamoja na bustani ya mimea midogo, mashine hizi zinaweza kuwa ni sehemu ya mfumo wa kilimo cha haidroponi ambapo mimea hukua bila udongo kwa kutumia maji yenye viutubisho, mimea imepangwa kwa utaratibu mzuri katika safu.

Kifaa cha kilimo cha kisasa kinachotumika kulimia ardhi. Mashine hii ya kuvutwa kwa trekta hutumika kupalilia, kulainisha na kuandaa udongo kabla ya kupanda mazao, ni kifaa muhimu kwa kilimo cha kisasa chenye tija na ufanisi mkubwa.

Mashine kubwa na ya kisasa inayovutwa kwenye trekta mashine hii inafanya kazi mbalimbali ya kuvuna, ikiwa inatumika kuvuna mazao mbalimbali kama ngano, pamoja na mpunga mashine hii hurahisisha kazi.

Mashine kubwa na ya kisasa inavutwa na trekta jekundu. Mashine hii hutumika katika mashamba makubwa kwa ajili ya kuvunia mazao mbalimbli yakiwemo mtama, mpunga pamoja na mazao mengine.

Kijana mpambanaji alie jikita kwenye kilimo cha biashara aina ya nyanya, Amesipanda kwa wingi kwenye shamba kubwa tayari akiwa amezifunga kwa miti akisubili matunda yake kukomaa, Kuiva na kupeleka sokoni.

Mashine maalumu, zinazotumika kwenye kilimo cha ndani. Mashine hizi husaidia kumwagilia mimea kwa njia ya kiautomatiki, huku mwanga wa taa maalumu ukisaidia ukuaji wa mimea badala ya mwanga wa jua. Mfumo huu ni sehemu ya teknolojia ya kisasa ya kilimo cha mjini.

Mashine ya kisasa ya kulimia, ambayo ni mashine ndogo, hutumiwa na wakulima mbalimbali, wenye mashamba ya wastani. Mashine hii inatumika katika kupalilia pamoja na kulima mashamba.

Mashine kubwa na ya kisasa inayovutwa na trekta lenye rangi jekundu, mashine hii ni maalum kwa ajili ya kukatia majani katika uwanja. Mandhari ni ya kijani kibichi ikiashiria uwepo wa mvua nyingi.

Mashine za kisasa za kulimia pamoja na kulinda shamba la haidroponiki, mashine hizo zinatumika katika shamba kuweka unyevu pamoja na kuzuia joto lisiwe jingi katika shamba hilo mimea imestawi vizuri pamoja na kuwa na ukijani kibichi.

Trekta dogo likiwa limeunganishwa na mashine ya kubana majani kuwa marobota, mashine hii ya kilimo hutumika kukusanya majani pamoja na mabaki ya mimea shambani na kuyabana kwa ajili ya kuhifadhi pamoja na kulishia mifugo. Ni mfumo wa matumizi ya teknolojia katika kilimo cha kisasa yanayorahisisha kazi na kuongeza tija kwa mkulima.

Mashine ndogo ya kulimia inayotumia nguvu ya umeme, inayojulikana kama pawatila. Mashine hii hutumika kulainisha udongo kabla ya kupanda mazao, na ni msaada mkubwa kwa wakulima wadogo na wa kati. Huongeza ufanisi katika maandalizi ya shamba lao.

mashine ya kilimo inayotumika kulainiasha ardhi na kupalilia mashamba, mashine hii inarahisisha kazi ya mkulima kwa kupunguza matumizi ya nguvu ya mwili na kuongeza ufanisi katika shamba inapitia, katikati ya mimea bila kuiharibu na hivyo kusaidia mazao kukua vizuri.

Mashine ndogo na ya kuvutia ambayo inatumia mafuta kwa ajili ya kufanya kazi, mashine hiyo inafanya kazi mbalimbali ikiwemo kutifua katika shamba, kupalilia pamoja na kazi nyingine nyingi. Mashine hii haitumii mafuta, haimgharimu mkulima kwa njia yeyote.

Mashine kubwa na ya kisasa, ya kuvunia mboga mbalimbali, ikiwa katika uwanja, ikifanya mazoezi kwa ajili ya kwenda kuvunia mboga. Mashine hii ni kubwa na inatosheleza kwa mahitaji ya mboga.

Mashine nzuri na yakisasa iliyotengenezwa maalumu kwaajili ya kutoa huduma katika shamba la strobeli ambayo inarangi nyeupe pamoja na rangi nyeusi na mpira unaosaidia kutengenezea mfumo wa kiadroliki katika kutengeneza shamba la strobeli.

Trekta nyekundu ikifanya kazi shambani ya kulima kwa kutumia kifaa cha kisasa kilichounganishwa nyuma ya trekta kinachoitwa plau; wakulima wawili mmoja akiwa anaendesha trekta mwingine akiangalia mazao ya mahindi yaliyostawi vizuri katika mbele ya shamba linalolimwa.

Nyumba ya kijani ya kisasa iliyo na mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mimea midogo imepandwa katika mistari ndani ya nyumba ya kijani, mfumo wa mabomba unaonyesha matumizi ya teknolojia ya umwagiliaji wa kiautomatiki ambapo husaidia katika kuweka unyevu sahihi, kuweka virutubisho kupitia maji na kutoa maji na kuongeza mavuno.

Mashine za kisasa, zinazotumika kumwagilia kwenye shamba la kilimo cha kisasa cha haidroponi ambapo mimea, inakua bila kutumia udongo kwenye mazingira ya ndani yenye udhibiti kamili wa hali ya hewa, mwanga na virutubisho; mimea imepandwa kwenye mabeseni yaliyo juu ya miundo ya vyuma na mabomba ya maji.

Mashine ya kisasa ya kulimia na kuhudumia mimea ndani ya banda lililojengwa ili kuzuia jua, mashine hii ya umeme na mafuta imewekwa kwenye reli nyembamba inayowezesha kusogea kati ya mistari ya mimea bila kuharibu mazao.

Mashine kubwa ya kisasa ya kilimo, inayojulikana kwa jina la "Mishale yenye nguvu"; inayotumika kwa ajili ya kupalilia na kurahisisha usafishaji wa udongo, kupindua mabaki ya mimea iliyovunwa, kutengeneza udongo uwe laini; kwa ajili ya kupanda mbegu na kuboresha mzunguko wa hewa kwenye udongo.

Mashine ya kilimo aina ya pawatira inayotumika kupalilia na kulainisha ardhi shambani. mashine hii ina sehemu ya juu yenye tanki la mafuta na injini, huku sehemu ya chini ikiwa na visu vinavyozunguka ili kuchanganya na kuvunja udongo rangi ya mashine ni nyekundu.

Mashine ya kulimia aina ya palatila, ikiwa inatumiwa na mkulima kwenye shamba lenye udongo wa mfinyazi unaonekana kuwa na maji kiasi. Hili ni shamba la mpunga, palatila ni kifaa cha kilimo kinachotumika kulainisha na kupalilia ardhi, ina injini ndogo na matairi maalumu yanayoweza kupenye katika udongo.

Mashine za kilimo hasa matrekta yaliyotumika kulima shamba kubwa la kilimo. Matrekta ya kijani yenye plau mashine za kulimia yakiwa kazini. Shamba kubwa lililolimwa vizuri ishara ya kilimo cha biashara. Mazingira ya kijani yakionyesha uwezekano wa uzalishaji mzuri wa mazao.

Mashine ya kisasa ya kilimo inayojulikana kama pawatila, hii ni mashine ndogo ya kulimia inayotumia injini ndogo ya mafuta ili kurahisisha kazi ya kugeuza udongo shambani kabla ya kupanda mazao, hii imeundwa kwa magurudumu mawili na visu ya kuchimba na kuchanganya udongo vilivyowekwa chini.

mashine ya kilimo iliyofungwa jembe la kulimia aina ya plau aina yake ni maginda miasita na tano( DEI) ikitumia kulima shamba trekta ni kifaa muhimu katika kilimo cha kisasa linatumika kwa kazi mbalimbali ikiwemo kulima shamba, kupanda mbegu, kubebeba mizigo ya shamba na kufyatua mashamba makubwa kwa haraka.

Samaki mbalimbali wanafugwa katika bwawa lililotengenezwa kwa mfumo wa plastiki, ambapo pametiwa samaki wenye rangi mbalimbali mfumo huu hutumika katika ufugaji wa samaki wachache.

Ufugaji wa samaki wa mapambo waliopo kwenye sehemu yenye kioo na kujazwa maji ndani. Ikiwa na samaki wakuvutia wenye rangi nyekundu na nyeusi katika sehemu zake za upande.

Bwawa zuri la kuvutia lenye samaki wa aina moja, aina ya kambale, bwawa hilo lina maji meupe pamoja na samaki wengi wenye rika moja, ambao bado wanaendelea kukua kwajili ya mauzo au kwa matumizi binafsi ambao ni chakula.

Samaki wa mapambo aliyepo ndani ya tangi la maji safi, samaki huyu ana rangi ya kuvutia yablue na nyekundu kwenye michoro ya kipekee na ni maarufu kwa ufugaji wa samaki kwa mapambo. Ufugaji wa samaki wa mapambo ni sehemu ya biashara yenye faida sokoni.

Ufugaji wa samaki kutumia tanki la maji mojawapo ya aina ya ufugaji wa samaki wa kisasa. Samaki wa rangi tofauti kama samaki wa dhahabu na samaki wa jamii nyingine, pamoja na tanki la kioo lenye mwangaza wa juu, mawe ya chini na vipande vya mapambo kwa mazingira ya samaki.

Bwawa la ufugaji wa samaki ambalo ni sehemu ya huduma za ufugaji wa majini, bwawa limefunikwa kwa plastiki nyeusi hii ni njia ya kisasa ya kuzuia upotevu wa maji na kuhakikisha usafi wa mazingira ya samaki. Samaki wapo ndani ya maji wakiogelea kuonyesha katika matumizi ya uzalishaji.

Bidhaa mbalimbali za chakula zilizojaa kwenye magunia na kuanikwa mbele ya duka, bidhaa hizi ni nafaka kama: maharage, kunde, mbaazi, choroko, ulezi, mchele, mtama, mahindi na nyinginezo, ndani ya duka pia kuna vyombo vinavyoandikwa majina ya nafaka.

Aina mbalimbali za bidhaa za chakula zikiwa zimepangwa kwenye magunia mbele ya duka, kuna; maharagwe, dengu, kunde, nafaka, na vyakula vingine vya jamii ya mikunde na nafaka. Hii ni sehemu ya biashara ya chakula ambayo huwa hudumia wateja kwa bidhaa za asili.

Bidhaa za mazao mbalimbali ambazo zimetiwa kwenye mifuko ya plastiki ambayo ni mifuko ya kutunzia mazao. Mazao hayo ni kama maharage mahindi, mtama na mazao mengine. Mfumo mzuri katika mifumo ya kutunza mazao ili kuyafanya asilia na wadudu.

Msitu mkubwa wenye miti mikubwa na matawi yenye mviringo ambayo yamepambwa na mosi mnene. Hewa hapa ni ya utulivu na inayotoa hisia za amani. Njia hii nyembamba inayopita katikati ya msitu huo inavutia kwa kutaka kugundua siri za asili.

Kituo cha kuotesha miti, ambapo miche michanga ya miti inalelewa. Miche imepandwa kwenye mfuko wa plastiki nyeusi na imepangwa kwa mpangilio mzuri ardhini, kuna wakulima kadhaa wanaoichunga miche hiyo, ambayo inaashiria kuwa ni miti ya misitu.

Mkulima amevaa glavu na fulana ya bluu akiwa kwenye msitu ambayo eneo limekatwa miti anashikilia mche wa mti akiwa tayari kuupanda. Mandhari ya nyuma inaonyesha mabaki ya miti mikubwa iliyokatwa na hali ya upya wa uoto ikianza kurejeshwa kupitia upandaji miti.

Shamba kubwa na la kisasa ambalo linatumika katika uoteshaji wa miti ya misitu. Miche hiyo imeoteshwa katika nailoni ya plastiki nyeusi ambavyo hutiwa mbolea pamoja na mbegu za miti mbalimbali.

Msitu mkubwa wenye nyasi za kijani ikiwa na njia ndogo ndogo zilizokatiza katikati ya msitu huu. Alama hizi zinzoonesha muelekeo wa njia na kupita salama.

Mkulima anamwagilia miti yake kwa ajili ya mazito kwa kutumia mpila. Miti hiyo imeuzwa katika sehemu maalum yenye kijia kidogo ajili ya kupita, kufanyia sample pamoja na kuipitia miti hiyo.

Wakulima wakimskiliza mtaalamu wa kilimo, ambapo wakulima hawa wanajihusisha na misitu ambayo ni ya kupanda. Wakiwa katika miche iliyozungukwa na kuwekwa kwenye mifuko mieusi ili kuja kuipeleka katika mashamba makubwa.

Mkulima aliyesimama katika uoto wa asili akipanda mti katika shimo alilochimba na mkono akiweka mche wa mti kwenye hilo shimo ili aweze kuongeza ukubwa wa msitu katika eneo hilo mkulima huyu amevalia mavazi ya kazi, pamoja na kofia ya kujikinga jua.

Wakulima wawili wakifanya kazi kwenye kitalu na miche kilichopangwa kwa mistari na vitalu tofauti vya mimea changa. Nyuma kuna miti mingi inayotoa kivuli, ishara ya mazingira ya misitu na ukanda wa kilimo cha miti. Uoteshaji wa miche kwa ajili ya upandaji wa miti.

Wakulima wakihusika katika upandaji wa miti, kwenye eneo la wazi lenye nyasi. Mmoja ameshika jembe, huku mwingine akisimama karibu kwa furaha. Mandhari inaonyesha eneo la msitu mchanga, likiwa ni sehemu ya mradi wa urejeshaji wa mazingira na upandaji wa miti ya kibiashara, pamoja na hifadhi.

Shughuli muhimu ya uhifadhi wa mazingira kupitia upandaji wa miti. Ni sehemu ya huduma za misitu inaonesha mkulima ambaye anashughulika kwa uangalifu na miche ya miti, akiwa ndani ya kitalu kilichofunikwa kwa neti ya kivuli, ambayo ni muhimu kwa ukuaji mzuri wa miche.

Eneo lenye msitu mdogo na uoto wa asili na bwawa la maji katikati linaloendana na mada ya msitu. Miti ya asili na vichaka vinavyo zunguka eneo hilo. Bwawa la maji ambalo linaweza kuwa sehemu ya uhifadhi wa mazingira au mfumo wa kiikolojia.

Mboga za majani aina ya sukumawiki zikiwa zimepandwa katika mabomba meupe yaliyotobolewa kwa juu. Kilimo hiki kinaitwa kilimo cha haidroponiki, ambacho mimea hukua bila kutumia udongo bali hufonza maji katika mabomba hayo, kwa ajili ya kupata virutubisho mbalimbali.

Shamba kubwa na la kisasa ambalo ni shamba la kihaidroponiki ambapo mimea inakuwa bila kutumia udongo bali kutumia maji yenye virutubisho ambapo mizizi ya mimea inafyonza maji hayo kwa ajili ya kuufanya mmea kustawi vizuri.

Kilimo cha kisasa cha kihaidroponiki, ambapo mimea hupandwa katika mabomba meupe yaliyotobolewa matundu madogo kwa juu. Mabomba hayo huwekwa maji yenye virutubisho, ambavyo husaidia mimea kukua na mizizi kuingia katika maji yenye virutubisho.

Kilimo cha kisasa cha kihaidroponiki ambapo mimea hukua bila kutumia udongo bali hutoa katika bomba jeupe lenye matundu ambayo hupitisha mimea hiyo. Kilimo hiki hufanyika katika sehemu yenye eneo dogo haswa maeneo ya mjini.

Kilimo cha kisasa ambacho kinajulikana kama kilimo cha kihaipotoniki ambacho mimea hukua katika mabomba meupe yaliyotobolewa matundu madogomadogo kwa juu pamoja na kutiwa maji yenye virutubisho. Kilimo hiki hakitumii udongo na hulimwa haswa sehemu za mijini.

Mfumo wa kilimo cha haidroponiki ambapo mimea hustawi bila kutumia udongo bali kwa kutumia maji yenye virutubisho muhimu. Mimea hupandwa kwenye mabomba maalum ya plastiki yenye mashimo na mizizi yake hupata virutubisho kupitia maji yanayozunguka kwenye mfumo huo.

Mkulima yupo katika shamba la kijani la kisasa la kihaidroponiki, ambao ni mfumo wa kisasa wa kilimo usiyotumia udongo badala yake mimea hupandwa kwenye mabomba maalumu ambayo hupatiwa virutubisho moja kwa moja kupitia maji.

Mfumo wa kilimo cha haidroponiki, ambayo ni njia ya kulima mimea bila kutumia udongo. Badala yake mimea inakua kwenye suluhisho la virutubisho vya mimea vinavyotengenezwa kwa maji yenye madini muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea.

Kilimo kikubwa na cha kisasa ambacho ni kilimo cha kihaidroponi, ambacho mimea hufyonza maji yake kupitia mabomba meupe na kupata vitamini vyake katika maji yaliyowekwa. Kilimo hiki hakitumii udongo na kinatumika sehemu yenye nafasi ndogo haswa sehemu za mjini.

Mfumo wa kilimo cha kihaidroponi ambapo mimea hustawi bila kutumia udongo, bali kwa kutumia maji yenye virutubisho muhimu. Mimea imepandwa kwenye mabomba maalumu ya plastiki, yenye mashimo na mizizi yake hupata virutubisho kupitia maji yanayozunguka kwenye mfumo huo.

Mfumo wa kisasa wa upandaji mbegu za mboga mboga za majani ambao mabomba utobolewa juu kwa ajili ya kuwekea mbegu. mabomba hayo ni meupe ambayo yanahifadhi maji pamoja na kufanya mimea kuota bila kutumia udongo.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi kwa kutumia mabomba wima, yenye mashimo ya kupanda mimea. Maji na virutubisho husambazwa kwenye mabomba haya, ikiruhusu mimea kukua bila udongo. Ni njia bora ya kulima kwenye maeneo yenye nafasi ndogo mjini.

Shamba kubwa linalotumia mfumo wa kihaidroponi, ambalo lina miche mbalimbali, miche yenye rangi ya ukijani kibichi pamoja na miche yenye rangi ya damu mzee. Shamba hilo limelimwa kwa mfumo wa kisasa, ambao ni haidroponi, hutumia maji yenye virutubisho.

Mmea wa mboga ukiwa unakuwa kwenye mfumo wa kilimo cha kihaidroponi, ndani ya bomba wima lenye shimo maalumu. Mimea inapata virutubisho kutoka kwenye maji yanayozunguka badala ya udongo, ikiruhusu ukuaji na haraka na ufanisi mkubwa katika maeneo madogo.

Kilimo cha kisasa cha haidroponiki ambacho ni mfumo wa kulima bila kutumia udongo, ambapo mizizi ya mimea hupokea virutubisho moja kwa moja, kupitia maji yaliyowekwa virutubisho. Mfumo huu unachukua nafasi ndogo sana, unaonyesha uwezekano wa kutumika hata katika maeneo ya mjini na yenye nafasi ndogo.

Mimea inayokuwa kwa kutumia mfumo wa kisasa wa kilimo cha haidroponi, yaani mimea inalishwa virutubisho kupitia maji bila kutumia udongo; mimea imepandwa kwenye mabomba matundu ya plastiki yaliyounganishwa kwa usahihi, na mizizi yake inapata virutubisho moja kwa moja kwenye maji.

Kilimo cha kisasa cha haidroponiki ambacho ni aina ya kilimo cha kisasa kinachotumia maji yenye virutubisho badala ya udongo mimea ya kijani ambazo ni mboga za majani zimepandwa kwenye mabomba ya plastiki, mfumo huu unaonyesha mzunguko mzuri ambapo maji urudi kutumika tena badala ya kupitiliza moja kwa moja kwenye mizizi.

Kilimo cha kisasa cha mboga za majani ambapo mimea ya mboga za majani aina ya spinachi, ikiwa inakua kwenye mfumo wa mabomba ya plastiki yaliyotobolewa kwa juu, hakuna mchanga badala yake mimea imepandwa kwenye vikapu vidogo ndani ya mabomba, yaliyo na virutubisho vya maji.

Mfumo wa kilimo cha kisasa kwa kutumia haidroponiki. Mimea inapandwa kwenye mabomba ya plastiki yenye virutubisho vya maji badala ya mchanga au udongo. Mfumo huu, unasaidia katika kilimo cha mjini na uhifadhi wa ardhi na maji.

Mfumo wa haidroponi wa nyumbani umetengenezwa kwa kutumia mabomba ya plastiki yaliyowekwa kwenye muundo rahisi ya mbao na plastiki, mimea imepandwa kwenye mashimo ya bomba na inaonekana kuungwa na mfumo wa umwagiliaji wa maji yenye virutubisho.

Mfumo wa kisasa wa hydroponiki umetengenezwa kwa mabomba meupe yaliyopangwa kwa ngazi ya wima. Kila bomba lina mashimo yaliyo na mimea midogo inayowekwa kwa mstari. Mmea mmoja mmoja umepandwa kwenye kikasha na kushikiliwa bila udongo. Mfumo huu umeegemezwa kwa flemu ya ubao na umewekwa katika sehemu yenye kivuli maalumu.

Mfuma wa kielepdrodoniki ambapo maji yenye virutubisho hutumika mfumo huo hautumii udongo na hufaa katika eneo dogo la ardhi

Mimea aina ya basili inakua kwenye pedi za povu, mizizi imezama kwenye ndoo yenye virutubishi vilivyoyeyushwa kwenye maji hakuna matumizi ya udongo mimea huota kwa njia yenye virutubisho vya maji, haihitaji nafasi kubwa inafaa sana kwa maeneo ya mjini.

Mkulima kijana anavuna mazao mimea imepandwa kwenye mashimo ya mabomba hii ni aina ya kilimo cha kisasa yenye ufanisi mkubwa

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha haidroponi ambacho mimea hulimwa bila kutumia mchanga badala yake mimea hupandwa kwenye mabomba ya plastiki yenye mashimo ambayo yamepangiliwa kwa usawa wa mistari mitatu, mimea ya kijani kibichi iliyostawi kwa wingi inaonyesha kuwa mfumo huu unafanya kazi kwa mafanikio.

Kilimo cha haidroponi mbinu ya kilimo isiyotumia udongo badala yake mimea hupandwa kwenye mfumo wa maji yenye virutubisho; mfumo huu unaonekana maji yenye virutubisho yanapatikana kwenye mabomba ambapo mizizi ya mimea imeingizwa, mimea ya mboga ya majani aina ya spinachi imeota vizuri.

Mfumo wa kilimo hydroponiki, ni aina ya kilimo kisichotumia udongo ambapo mimea ya hukuzwa kwa kutumia maji yaliyochanganywa na virutubisho muhimu. Mimea midogo ya kijani aina ya mboga mboga za majani imepandwa katika mashimo maalum yaliyo kwenye mabomba meupe ya plastiki mabomba haya hubeba maji yenye virutubisho ambavyo mimea hufyonza kupitia mizizi.

Shamba la kisasa la kilimo cha maji "hydroponic", lililofunikwa kwa plastiki kama nyumba ya kijani mimea ya matunda hasa aina ya strobeli, imepandwa kwenye mfumo maalumu yenye virutubisho badala ya udongo wa kawaida mimea hii ni mipandwa kwa mpangilio mzuri.

Mfumo wa kilimo cha kilimo cha maji ndani ya nyumba ya kuzuia jua mimea ya mboga kama sukuma wiki imepandwa kwenye mabomba maalumu ya plastiki, yaliyo na mashimo ya kupandia mimea usambaza maji yenye virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Kilimo cha kisasa cha kihaidroponi ambacho ni mfumo wa kulima bila kutumia udongo, mimea hukuzwa kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji, mimea hii inaonekana kustawi vizuri na inatunzwa vyema.

Wafanyakazi katika kiwanda wakichambua, kupanga na kufungasha nyanya safi kwa ajili ya soko, wakiwa wamevaa mavazi ya usafi wa viwandani. Wanahakikisha viwango vya ubora na usalama wa chakula vinafuatwa. Hii ni sehemu ya kilimo cha viwanda ambapo mazao ya shambani huchakatwa kwa wingi.

Vitunguu vikubwa sana vinavyokusanywa pamoja na kuvunwa ikiashiria ni kwenye kilimo kikubwa cha viwandsa. Kiasi kikubwa cha vitunguu kinaashiria uzalishaji mkubwa unaofanywa kwa lengo la kukusanya chakula kwa wingi.

Shamba kubwa la mazao ambapo yametengenezewa nyumba ya kijani ambayo huzuia wadudu kuingia kushambulia mimea pamoja na jua kupenya moja kwa moja. shamba limestawishwa vizuri pamoja na mazao kuwa na ukijani ikiashiria utunzaji mzuri wa mazao.

Ufugaji wa ng'ombe wa kiwanda ambapo ni ng'ombe weupe na rangi nyeusi pamoja na kuvishwa hereni, wakiwa wanakula majani. Ufugaji huo umefanyik avizuri katika banda kubwa lililotenganisha ng'ombe wa rika mbalimbali. Hiki kilimo cha ng'ombe hawa ni kwa ajili ya uzalishaji wa maziwa.

Wafanyakazi wa kiwanda wakiwa wanaweka maparachichi yao pamoja na kuyachambua, kuyaweka katika maboksi kwa ajili ya kuyafunga vizuri pamoja na kuyasafirisha katika sehemu mbalimbali zenye maduka makuu pamoja na kuyapeleka nje ya nchi.

shamba kubwa na la kuvutia ambalo ni shamba la kiwanda likiwa namazo mbalimbali yaliyoota na yenye ukijani mbichi shamba hilo limetengenezwa kwa mfumo wa kisasa ambao unajengwa katika nyumba za kijani ili kuzuia wadudu kushambulia mazao pamoja na mwanga kuingia moja kwa moja.

Shamba ku wa la nanasi lililopandwa kwampangilio mzuri na unaonyesha matumizi za kitaalamu za kilimo cha kibiashara. Mimea ya nanasi iko katika hatua ya kuzaamatunda ikiwa na miiba ya majani yenye afya na matunda yaliyokomaa.

Shamba kubwa linalolimwa na trekta ambalo lina mashine nyuma inayoitwa katapira, inayopindua pindua udongo shambani pamoja na kuondoa magugu. Shamba hili ni kwa ajili ya upandaji wa mazao ya kiwanda yanayotumika kusindikwa.

Shamba kubwa na la kuvutiwa, likiwa na nyanya ambazo hazijaiva vizuri kwa wingi na zilizoiva kwa uchache. Shamba hilo limetengenezwa kwa kisasa likiwa na njia ndogo ndogo za kupita ili kuhudumia mimea hiyo. Shamba hili ni la ajili ya nyanya za kusindika.

Shamba la kiwanda ambalo linajihusisha na upandaji wa kabichi. Kabichi hizo zimelimwa katika shamba kubwa linalovutia, lenye ukijani angavu wa kabichi zilizo ota na kukomaa vizuri.

Mkulima aliyevalia nguo za bluu, akiwa anakagua shamba lake la kiwanda ambalo lina mazao yaliyofungwa nyuzi ili kuzizuia zisianguke chini. Shamba hilo limetengenezwa kwa mfumo wa kisasa ambao ni nyumba ya kijani inayozuia jua kuingia moja kwa moja pamoja na wadudu.

Shamba kubwa la kilimo cha kisasa cha migomba. Migomba hiyo imepangwa kwa mistari na inaonekana kuwa na mikungu mingi ya ndizi zilizokomaa vizuri. Hili ni zao la biashara linalolimwa kwa wingi kwa ajili ya soko. Kilimo hiki kinaonesha matumizi ya mbinu bora za kitaalamu ili kuongeza uzalishaji na ubora wa ndizi.

kiwanda kikubwa kinachoendesha shughuli zake za kilimo kikiwa kimejenga nyumba kubwa ya kuendeshea kilimo aina ya uyoga. Uyoga umeota vizuri pamoja na kustawi katika jengo kubwa lililojengewa vizuri na kutoa mwanga pamoja na unyevu unyevu ili uyoga uweze kuota vyema.

Vitunguu vilivyotoka katika shamba la kiwanda, vitunguu hivo vina rangi mbalimbali ambapo tunaona mkulima anavitengeneza vizuri na kuchambua vitunguu vilivyo safi ambavyo vibaya vinawekwa pembeni ili kuja kupelekwa katika kiwanda kwa ajili ya kusindikwa.

Zao la vitunguu lililovunwa kutoka katika shamba la kiwanda, zao hili limestawi vizuri pamoja na kuvunwa na kuandaliwa kwa ajili ya kupelekwa katika masoko kwa ajili ya biashara pamoja na matumizi ya nyumbani.

Kilimo kikubwa cha kiwanda ambacho kina mazao aina ya stroberi. Mazao hayo yamewekwa katika nyumba ya kijani ili kuzuia wadudu pamoja na jua kupenya moja kwa moja kuingia katika shamba hilo. Shamba limestawi vizuri na lina ukijani.

Kilimo cha kisasa kinachofanyika ndani ya nyumba ya kijani. Mimea imepangwa kwa mstari na inaonekana kuwa katika hali nzuri ya ukuaji, mazingira ya ndani ya nyumba hii ya kilimo yamethibitiwa vizuri ili kuhakikisha mimea inapata joto, mwanga, na unyevunyevu wa kutosha kwa ajili ya uzalishaji bora.

Shamba kubwa la kiwanda likiwa na uoto mzuri ambao ni uoto wa mbegu aina ya kabichi, shamba hili limestawi vyema, limeotesha kabichi na limefanya shamba kuonekana vizuri, kabichi hizo zipo tayari kwa ajili ya kukomaa.

Kilimo kikubwa cha mbogamboga mbalimbali, ambacho ni kilimo cha viwanda; kimepangiliwa vizuri katika mandhari nzuri ya kuvutia ambayo ni mandhari ya kijani, yenye nyumba kubwa ya kuzuia jua pamoja na wadudu kuingia katika mimea. Wakulima wanaangalia mimea hiyo kwa umahiri.

Shamba la mboga za kijani aina ya kabichi zikiwa zimeota vyema na kupandwa vizuri katika shamba kubwa linalovutia, shamba hilo limepaliliwa vizuri likiwa ni shamba la viwanda, wakulima wamepalilia vyema shamba hilo kwa ajili ya kupata mazao mengi.

Trekta kubwa aina ya "KOMBAINI HAVESTA" likifanya kazi shambani hasa kwa kuvuna mazao kama mpunga na ngano, hii ni mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kibiashara ambacho hutumia mashine nzito kuongeza tija kwa eneo kubwa la ardhi.

Kilimo cha kisasa kinachotumia mashine kubwa, kuvuna mazao kwa wingi, hutumia teknolojia ya kisasa kama mashine na pembejeo bora, hufanikisha uzalishaji mkubwa wa chakula na malighafi, inahitaji uwekezaji mkubwa na uongezaji tija kwa kiwango kikubwa.

Kilimo cha kisasa ndani ya nyumba ya plastiki ambapo mimiea ya kijani kibichi ambayo ni strobeli, inapandwa kwa mstari na kwa wingi hii ni mfumo wa kilimo cha kiwanda kinacholenga uzalishaji wa kiwango kikubwa kwa kutumia tekinolojia ya kisasa ambayo ni nyumba ya kijani.

Shamba kubwa na la kisasa linalimwa na gari aina ya trekta. Trekta hilo lina rangi ya kijani iliyofungwa jembe lenye rangi ya kijani pia, ambalo hurahisisha katika kugeuza ardhi juu na chini, ili kujipanga kwa ajili ya kupata mazao. Shamba hili lina kiwanda na lina mazao mengi.

Kuku wengi wakisas wanaofugwa ndani ya banda kubwa linaloonyesha uzalishaji likionyesha uuzaji bora wakuku wa nyama

Shamba la kisasa la ufugaji wa nguruwe, ambalo ni sehemu ya kilimo cha viwanda nguruwe wengi wamehifadhiwa kwenye mabanda yaliyotenganishwa kwa vizuizi vya chuma mpangilio wa mabanda unaonyesha uwekezaji mkubwa na usimamizi wa kitaalamu wa mifugo kwa ajili ya biashara.

Wakulima wakichagua matunda ya kahawa baada ya kuvuna. Mazao ya kahawa yamewekwa kwenye magunia tayari kwa mchakato wa kuchakata, hali hiyo inaonyesha shughuli za ushirika pamoja na kilimo

Ufugaji wa kuku kwa njia ya kilimo cha kisasa cha viwandani, kuku wachanga wamehifadhiwa ndani ya banda kubwa lenye vifaa vya kisasa vya kuwapa chakula na maji, mfumo huu unawezesha uzalishaji wa kuku kwa wingi kwa ajili ya biashara ya nyama au mayai.

Kilimo cha umwagiliaji ambapo mimea inamwagiliwa na mipira mieusi iliyopitishwa katika shamba na kutobolewa vitundu vidogovidogo ili kuweza kumwagilia kila mzizi wa mmea. Hali ya hapa inaonyesha ukame ambapo mvua hazipo.

Mfumo wa umwagiliaji ambao unatumia mabomba meusi yaliyotobolewa matundu madogomadogo kwa ajili ya kupitisha maji, ili mimea ipate maji kwa usawa.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone, unaotumika kwenye shamba la kilimo. Katika mfumo huu bomba la plastiki limewekwa kando ya mistari ya mimea, ambalo hutoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Mfumo huu ni wa ufanisi kwa kuokoa maji, kwa kupunguza uvujaji wa maji hewani.

Mfumo wa umwagiliaji ambao ni mfumo wa kisasa unaotumika kumwagilia shamba kubwa kwa muda mchache. Mfumo huo hutengenezewa bomba linalotembea kuzunguka shamba zima huku likimwagilia kwa kurusha maji kila upande wa kona ya shamba.

Mfumo mbadala wa umwagiliaji, ambao unatumia mabomba yaliyotobolewa katika kila sehemu ya mche, ili kupitisha maji moja kwa moja katika mizizi. Mfumo huu unatumika sehemu ambazo ni kame ambazo hazina mvua nyingi.

Mfumo wa umwagiliaji kwa mkono ambapo mkulima mmoja anatumia bomba ya maji kunyunyiza miche iliyopandwa kwenye vifungashio maalumu vya plastiki, ndani ya kitalu kilichozungukwa na miti. Mkulima huyu na ukulima huu ni mzuri kwa ajili ya maeneo yenye ukubwa mdogo kwa miche inayositawi.

Kilimo cha umwagiliaji. Ni kilimo cha kisasa kinachotumia mabomba madogomadogo yanayopitishwa katika mazao, mabomba hayo ni aina ya “PVC” ambayo hudondosha maji kwenye kila mmea na kufanya mimea ikue katika hali ya ubora.

Mfumo wa umwagiliaji wa kisasa, unaojulikana kama “sprinkla”, hufanya kazi kwa njia ya kunyunyiza maji juu ya mimea, kana kwamba ni mvua. Maji husambazwa kwa bomba kuu na kutolewa kupitia kichwa cha “sprinkla", kinachozunguka na kunyunyiza maji katika shamba.

Mfumo wa umwagiliaji wa kisasa wa matone, unaotumika kwenye shamba dogo. Mimea michanga imepandwa katika mistari miwili sambamba; ambapo kila mstari una bomba la plastiki lenye mashimo madogo, yanayoruhusu maji kudondoka moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea kwa kiasi kidogo lakini ni cha kutosha. Mimea imestawi vizuri.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika kwenye kilimo mashambani. Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa mfereji au mabomba yenye matundu makubwa ambapo maji hutoka kwa shinikizo kupitia mabomba na kumwagilia kwenye safu za mimea. Mfumo huu unafaa kwa maeneo makubwa ya kilimo cha mazao kama mahindi, miwa pamoja na mbogamboga.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone kwenye shamba dogo la bustani, mishipi ya plastiki yenye matundu hii ndiyo ambayo hutoa maji kidogokidogo kwa kila mmea moja kwa moja kwenye mizizi, sehemu ya kulimia yenye mipaka ya zege inaeleza kuwa ni eneo la kilimo kilichopangiliwa vizuri.

Mandhari ya asili yenye mwinuko wa milima iliyojaa miti ya kijani kibichi na vichaka eneo hili linaonekana kuwa ni mchanganyiko wa misitu midogo midogo ya inayoweza kuwa ni sehemu ya hifadhi pamoja na ardhi ya kilimo kisichoendelezwa.

Mandhari ya asili yenye mto unaopita katikati ya eneo kame, miti ya miombo, na milima kwa mbali. Mandhari hii huwakilisha mazingira ya savana pamoja na meneo ya nyanda kavu barani Afrika.

Mandhari ya asili na ya kuvutia yenye miti mingi, ambapo katikati yake umepita mto mkubwa unaopitisha maji machafu. Miti hiyo ni asili yenye ukijani kibichi, na sehemu hii inaonyesha uwepo wa mvua nyingi.

Mandhari ya asili ya kuvutia, ukiwepo na majani makavu pamoja na miti ikiwa imeachanachana na kukauka. Nyuma ya mandhari hiyo ukiwepo na mlima pamoja na mawingu yaliyotanda eneo hili. Muda huu ni wa jioni na sehemu hii inaashiria hali ya ukame.

Mandhari yenye uoto wa asili michi yenye ukijani iliyo achanaachana na iliyoshikamana na pamoja na nyumba chache zilizoachana zilizopo katika eneo hilo mazingira yanaonesha hali ya jua kidogo pamoja na mvua kiasi.

Uzuri huu wa asili wa milima yenye rangi ya kijani kibichi inayong'aa kwa mwanga wa jua, milima hii imefunikwa na miti na bustani zinazochangia hewa safi na mazingira mazuri mandhari haya yanatufundisha umuhimu wa kuhifadhi mazingira yetu na kuenzi uzuri wa dunia yetu.

Mandhari ya asili yenye miti mirefu iliyoachana achana pamoja na vichaka vidogo vidogo. Upande wa nyuma kukiwepo kumetandwa na wingu zito likiashiria mvua kukaribia kunyeshea.

Mandhari nzuri ya kijiji yenye ziwa la maji ya bluu yakipita katikati ya sehemu yenye miti mingi na mashamba ya kilimo, ardhi upande wote wa mto imejaa miti na sehemu za mashamba jambo linaloonyesha jamii inayojishuhulisha na kilimo.

mandhari nzuri na ya kuvutia yenye mto uliopita katika eneo hilo pamoja na vilima vidogovidogo vilivyojaa miti michache, ikiwemo na daraja lililojengwa na mvuto wa aina yake ambapo linavutia watalii muda unaonesha ni hali ya jioni.

Mandhari ya asili na yakuvutia yenye mlima mdogo ambao ni mlima wa kijani pamoja na sehemu zenye udongo mkavu. Sehemu hii ni sehemu vutivu ya watilii yenye ardhi ya kuvutia.

Maandhari yenye mvuto wa asili ukiwepo majani mabichi, pamoja na miti yenye kijani ambayo imefungamana ikiwepo na vilima mbalimbali. Sehemu hii ni ya kuvutia watalii ambapo inaonyesha ni hali ya asubuhi.

Mandhari yenye uoto wa asili yenye miti mingi iliyofungamana ikiwa na ukijani pamoja na milima midogo midogo iliyopo nyuma ya msitu huo. Mandhari hiyo ni nzuri ikiashiria uwepo wa mvua nyingi katika maeneo yale.

Mandhari ya asili na ya kuvutia yenye milima mikubwa iliyotandwa mawingu juu yake. Milima hii imejaa ukijani kuashiria kwamba mvua zinanyesha mara kwa mara. Eneo hili linavutia watalii pamoja na wenyeji.

Mandhari ya asili na ya kuvutia yenye ziwa lenye ndege weupe waliojaa kando ya ziwa na kuvutia. Pembeni pakiwepo na miti yenye ukijani pamoja na majani yenye ukijani nyuma kukiwepo na mlima mkubwa unaomfanya mandhari kuonekana nzuri.

Mandhari yenye sehemu kavu pamoja na nyasi zilizokauka, miti michache inayosimama kwa umbali mmoja hadi mwingine, ikionyesha hali ya ukame, huku matawi yake yakionekana kuwa na majani machache na mengine yaliyokauka.

Mandhari ya asili yenye mto mkubwa unaopita katikati ya msitu na maeneo ya wazi. Mto huu unadaraja dogo la chuma, linalounganisha pande mbili za mto hii ni mandhari ya kiikolojia ambayo ni muhimu kwa mipango ya maendeleo ya kilimo, uifadhi wa mazingira na utalii wa kiikolojia.

Mandhari nzuri na ya kupendeza ikiwa imepambwa kwa mashamba makubwa na mazuri ya chai, ndani yake kukiwa na miti mikubwa yenye kijani kizuri huku kukiwa na milima mizuri na ya kupendeza pande zote na nyumba chache.

Mandhari ya Savanna, eneo kubwa lenye nyasi fupi, mti mmoja na wanyamapori, twiga na swala. Kuna mlima unaoonekana kwenye upeo wa macho. Mandhari hii ni ya wazi, tulivu na kuvutia.

Mandhari ya kuvutia cha kijani kibichi unaopita kwenye mto mkubwa katikati ya milima na mashamba kando za mto kuna maeneo ya kilimo, ambayo yanaonesha mashamba yaliyopangwa vizuri. Baadhi yakiwa tayari kulimwa na mengine yakiwa katika hali ya kupanda uoto wa asili ni mzuri sana.

Mandhari nzuri na ya kupendeza ikiwa imepambwa kwa miti mikubwa na midogomidogo na ardhi safi yenye rangi ya kijani, kukiwa na nyumba zilizokaa umbali mkubwamkubwa huku ikiwa imepambwa na safu nzuri za milima ya kupendeza.

Mandhari ya asili ya kuvutia ikionesha wakati wa jioni na jua linalo zama ambapo linamulika kupitia katika mto unaopita eneo lile, upande wa kulia kukiwepo kibanda cha mapumziko ambapo watu hutumia kupumzikia.

Mandhari ya mashamba na miti midogomidogo, inayochanganyika na maeneo ya nyasi, barabara ya udongo inapita katika eneo hili lenye muinuko mdogo. Mazingira haya yanaonyesha hali ya asili ya vijijini yanayofaa kwa shughuli za kilimo na ufugaji.

Mandhari ya asili inayovutia yenye vilima vidogovidogo pamoja na milima mikubwa kwa nyuma, ikiwa na majani yaliyokauka pamoja na miti iliyokauka kuashiria jua kali au ukame katika maeneo hayo ya mandhari hii.

Mandhari ya asili ya mtu wenye mkondo mdogo wa maji tunaoa shiria upungufu wa mvua na msimu wa kiangazi sehemu kubwa ya mto imekauka ikionyesha mchanga uliofunika sehemu ya mtu miti ya asili upande wa mto ikionyesha wote wa maeneo ya savanna nje na misitu ngapi anga ni jeupe na angavu dalili ya hali ya hewa.

Mandhari nzuri na ya kuvutia, inaonyesha sehemu ya milima na vilima; vilivyofunikwa na misitu na nyasi za kijani kibichi. Kuna njia ya udongo inayoonyesha alama za magurudumu, ikipita katika eneo hili la kijani. Mandhari ya kuvutia inaonyesha mchanganyiko wa mazingira asili na maeneo yanayoweza kutumika kwa kilimo au hifadhi.

Barabara ya vumbi iliyopita katika mandhari ya asili. Pande zote mbili za barabara kuna miti mirefu yenye ukijani na miwili mikubwa na myembamba mbiali kidogo mbele kuna safu ya milima yenye vilele viwili vilivyopinda vinavyoonekana wazi dhidi ya anga la bluu.

Mandhari ya kilimo yenye mashamba ya kijani kibichi na misitu ya asili kwa mbali, inahusiana moja kwa moja na sekta za huduma za kilimo. Shamba lililopandwa kwa ustadi ikiwa ni chai au mazao mengine ya kijani, mchanganyiko wa mashamba na misitu ya asili inaonyesha matumizi bora ya ardhi.

Mandhari ya eneo kame au nusu-jangwa, likiwa na udongo mwekundu wa tabaka kavu linaloonyesha upungufu wa mvua, miti midogo-midogo yenye majani machache inayotokea sana kwenye eneo la jangwa, na milima ya kijani kwa mbali ikiashiria uwepo wa msitu, eneo lenye mvua zaidi.

Mandhari nzuri na ya asili yenye mvuto mkubwa ikiwa na kundi la pundamilia, wakila majani marefu na kijani kibichi kipindi cha mchana na mazingira yenye mwanga wa asili, nyuma kuna msitu mnene ukionyesha uoto wa asili unaostawi vizuri mnyama mwingine ningiri.

Mandhari ya asili yenye mto unaopita katika eneo lenye vichaka na miti mingi. Mto mkubwa unaopinda katika msitu, ukitoa chanzo kingine cha maji. Maeneo ya miti hii yenye uoto wa asili unaostahili kupandwa, nao una sehemu tambarare yenye uwezo wa kutumika kwa shughuli mbalimbali.

Mandhari ya asili yenye mto unaopita katikati ya maeneo yenye uoto wa kijani, maji ya mto yanaonekana kuwa na tope kidogo ishara ya mvua na mmomonyoko wa udongo , kando ya mto kuna miti ya aina mbalimbali ikiwemo miti ya miwao na mikoko midogo unayostawi vizuri kwenye eneo hilo.

Madhari ya kuvutia ya milima yenye nyasi za kijani kibichi, pamoja na maeneo yenye miti minene; ni mfano mzuri wa uoto wa asili ambayo haijaharibiwa na shughuli za kibinadamu. Hutumika kwa shughuli za utalii na mazingira, malisho ya mifugo, na hata kilimo cha mteremko.

Kikundi cha wafugaji wa nyuki waliovalia mavazi maalumu ya kujikinga na nyuki wakiwa katika shuguli ya kuchunguza pamoja na kuvuna asali kutoka kwenye mazingira ya kisasa ambayo yamejengwa kwa mbao pamoja na kuwekwa mbao nyingine kwa juu.

Mfumo wa ufugaji wa mbuzi katika mashamba makubwa, mkulima anawahudumia mbuzi akiwalisha pembeni ya shamba la mahindi, mbuzi wanazunguka kwenye nyasi na majani wakitafuta chakula, mazingira ni ya kijani kibichi yakionyesha kuwa eneo hili lina mvua za kutosha na linafaa kwa kilimo cha ufugaji.

Shughuli za ufugaji wa bata ambazo ni moja ya aina ya ufugaji wa ndege mfugaji kijana amesimama karibu na bata wanaozunguka sehemu ya maji kuna sehemu ya mabeseni mawili ya plastiki yanayokuwa kwa ajili ya maji ya chakula, mazingira ya uzio wa banda ni mazuri.

Ufugaji wa bata ni mojawapo ya matawi ya ufugaji wa ndege, mhudumu akiwalisha bata kwa kutumia mfuko wa chakula, bata wazima wa rangi nyeupe wakitembea kuelekea chakula kilipo, mazingira ya kufugia yenye kivuli na uzio wa mbao inahakikisha usalama na kinga dhidi ya hali ya hewa.

Kilimo cha kisasa cha mbegu, mimea midogo imepandwa kwa mstari na inapata maji kupitia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Njia hii ya umwagiliaji husaidia kutoa maji na kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha moja kwa moja kwenye mizizi. Kilimo hiki ni muhimu kuongeza uzalishaji wa chakula na kuboresha maisha ya wakulima.

Shamba la kilimo cha mbegu, mimea imepangwa kwa mistari ya moja kwa moja na kuna mifereji midogo ya kumwagilia maji ili kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha. Upandaji huu wa kitaalamu unasaidia kuongeza tija za uzalishaji wa mbegu bora kwa wakulima.

Shamba la kisasa la kilimo cha mbegu ambacho kipo ndani ya nyumba ya plastiki, mitaala hii inaonyesha mpangilio wa mimea wa mistari iliiyopangwa kwa ufanisi mkubwa, ambapo mimea inakua kwa udhibiti wa hali ya hewa, unyevu na kinga dhidi ya wadudu.

Makopo ya chuma yaliyopakiwa mbegu ambazo ni maalufu yanayojulikana kwa jina la Terere katika baadhi ya maeneo. Makopo haya ni bidhaa za ka kampuni ya "Simlow Seed" inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa mbegu bora kwa wakulima.

Shughuli za kilimo cha mbegu, wakulima wanafanya kazi shambani wakikusanya mahindi yaliyokauka pamoja na kuyaweka kwenye mifuko mikubwa yenye rangi nyeupe. Hali ya hewa ni ya wazi na kuna mimea ya mahindi iliyokauka nyuma ya shamba hilo.

Kilimo cha kisasa cha kuoteshwa mbegu kwenye nyumba ya kijani, mbegu zimeoteshwa kwenye mazingira yaliyodhibitiwa joto, unyevu na mwanga ili kuhakikisha zinamea vizuri kabla ya kupandikizwa shambani.

Kilimo cha mbegu ndani ya jengo la plastiki la kupandia mimea, kuna siri nyingi na vichunguzi vyenye miche ya mimea katika hatua tofauti za ukuaji, jengo hili hutoa mazingira yaliyodhibitiwa ambayo husaidia kulinda mimea iliyochanga na kuimarisha ukuaji wake.

Kilimo cha uoteshaji wa mbegu ambapo shamba kubwa lina mbegu mbalimbali zilizooteshwa katika shamba zinazotumia mfumo wa umwagiliaji wa mabomba meusi yaliyotobolewa matundu madogo madogo yanayopitisha maji katika kila mzizi wa mmea.

kilimo cha mbegu mbalimbali ambazo zimepandwa kwa ustadi mkubwa zikiwa zimeoteshwa katika maboksi maalum kwa ajili ya kuoteshea mbegu. kilimo hiki kimwekwa katika nyumba yenye ya kijan kwaajili ya kuzuia jua kupenya moja kwa moja pamoja na wadudu kushambulia mimiea hiyo.

Kifungashio cha mbegu kutoka kampuni ya "ROYSI " mbegu hizi ni za aina ya kisaradi, pia kwenye mfuko kuna maneno yaliyoandikwa "mbegu hizi ni hybreed" yani mchanganyiko wa aina mbili tofauti za mimea, kwa ajili ya kuzalisha mmea wenye sifa bora.

Mbinu ya kilimo cha mbegu ambapo mimea midogo ya kijani inakua kwenye safu za udongo. Kuna mabomba ya maji yanayomwagilia, yakiendeshwa kwa mistari sambamba ili kumwagilia mimea hiyo kwa ufasaha. Mimea hii bado iko katika hatua za mwanzo za ukuaji.

Kifungashio kutoka kampuni ya "Royal Seed" chenye rangi mbalimbali ikiwemo fedha, kijani pamoja na rangi ya dhahabu. Kifungashio hiki kinatumika kutunza mbegu aina ya nyanya, ambazo zinatumika katika kilimo.

Mbegu za kilimo aina ya mahindi zikiwa zinatoteshwa katika shamba kubwa lililotengenezwa vizuri pamoja na kupandwa kwa mistari zikiwa zimeinyoka. Shamba hilo lina rutuba na linaweza kutumika kwa kuotesha mahindi mengi pamoja na kuzalisha mahindi mengi.

Ndani ya kitalu cha mimea kinachotumika kwa kilimo cha mbegu, kuna trei nyingi zilijazwa na niche midogomidogo iliyopangwa vizuri kwenye meza, juu, katikati, na upande wa kulia. Kitalu hiki kina paa la mviringo lenye uwazi.

Kifungashio kutoka kampuni ya ''EAC'' ambacho kinafungasha mbegu za mboga zamajani ambacho kina rangi ya njano pamoja na ufito wa rangi ya kijani, pembeni chenye maandishi meusi yanayoonesha uzito na ujazo wa mbegu hizo.

Kilimo cha uoteshaji wa mbegu mbalimbali ambazo zimeoteshwa katika mabeseni makubwa, yaliyopo katika nyumba ya kijani ambayo huzuia jua kuingia moja kwa moja katika eneo hilo pamoja na wadudu kushambulia mimea.

Mbegu za "PARSLEY" aina ya "DARK GREEN ITALIAN" kutoka kampuni ya "EASEED", ni mmea wa kijani unaotumika kama kiungo cha chakula na tiba ya asili. Upandaji wa mbegu bora kama hizi ni sehemu muhimu ya kilimo cha mboga kikilenga uzalishaji wenye tija na afya.

Kilimo cha kisasa cha uoteshaji mbegu zinazooteshwa katika nyumba ya kijani. Nyumba hiyo ni ya plastiki ikiwa inazuia wadudu pamoja na jua kupenyeza moja kwa moja ndani. Mimea hii imestawi vizuri kwa ajili ya maandalizi ya kupelekwa shambani.

Mbegu za mahindi zimeoteshwa katika shamba kubwa lililopangiliwa vizuri shamba hilo limezungukwa na miti, yenye upepo mzuri pamoja na ukijani shamba hilo limelimwa vizuri na kupaliliwa vyema, ili kuwezesha mbegu kuota kwa ufasaha zaidi.

Mbegu za kilimo zikiwa zimeoteshwa katika glasi ndogondogo na nyeusi zikiwa juu ya meza. Glasi hizo zimetobolewa kwa chini ili ziweze kupitisha maji na unyevunyevu kwa ajili ya kufanya mbegu ziote vyema.

Kifurushi cha mbegu aina ya spinachi kutoka kwa kampuni ya "EAC" hiki ni mfano wa uuzaji na uzalishaji wa mbegu pamoja na huduma ya kilimo cha mbegu, ambacho ni hatua muhimu katika mnyororo wa thamani za kilimo.

Vifungashio vya mbegu za kilimo kimebeba mbegu aina ya sukuma wiki mbegu bora zenye afya ishara ya uzalishaji wa chakula kwa wingi pia

Hatua za mwanzo za kilimo cha mbegu, ambapo miche michanga iliyoota kutoka kwenye udongo ndani ya chombo maalumu, miche bado michanga sana ikiwa katika hatua za kuota baada ya kupandwa mbegu, udongo unaonekana kuwa wa aina nzuri wenye rutuba na unawezekana kuwa umechanganywa na virutubisho maalumu.

Shamba la mahindi likiwa katika hatua ya ukuaji wakati mimea imepangwa vizuri katika mistari ishara ya kilimo cha kisasa cha mbegu bora. Hii inawakilisha vizuri huduma za kilimo cha mbegu, uzalishaji wa mbegu bora kwa ajili ya matumizi ya wakulima wengine.

Mbwa yupo katika banda maalumu, lililojengwa kwa mbao, likiwa na paa lenye kinga dhidi ya juapamoja na mvua, kuna sehemu ya kulala na sehemu ya chakula. Inaonekana kuwa ni mbwa anayeishi katika mazingira yaliyopangiliwa vizuri. Dalili ya kupokea huduma bora za afya na ustawi wa mifugo.

Kituo maalumu ya uangalizi wa wanyama mbalimbali kwa ajili ya kuwapa chanjo. Mbwa hawa wapo chini ya uangalizi wa daktari pamoja na kutunzwa kwa nidhamu ya hali ya juu. Mazingira yake ni mazuri na yanavutia kwa wanyama hawa.

Banda la kisasa la mbwa limejengwa kwa mchanganyiko wa mbao na wavu wa chuma likiwa katika mazingira safi na yenye nafasi ya kutosha. ndani ya banda kuna mbwa pamoja na chombo cha chakula pamoja na maji kinachoonyesha uangalizi wa wanyama hawa kwa ukaribu.

Madaktari wawili wa mifugo wakimuhudumia mbwa mdogo ndani ya kliniki. Mmoja amemshikilia mnyama kwa upendo, huku mwenzake akimchunguza kwa umakini. Huduma za daktari wa wanyama kuhakikisha afya ya mifugo na wanyama wa nyumbani ni muhimu kwa ustawi wa mifugo na usalama wa chakula.

Magari maalumu ya usafirishaji wa wanyama yaliyobadilishwa kwa usafirishaji wa mbwa vikiwa na vizimba.

Banda la mbao lililotengenezwa kwa umbo la mstatili, linalotumika katika makazi ya wanyama, hasa katika mazingira ya mifugo au huduma za mifugo, banda lina mlango wa mbao upande wa kushoto na madirisha mawili yenye wavu, kwa ajili ya mwanga na hewa, jambo linalosaidia kudhibiti unyevu na wadudu.

Wanyama wakubwa na warefu wanaovutia aina ya pundamilia, wamesimama sehemu kavu ambapo ni sehemu ya barabara, pembeni kidogo kukiwepo msitu wenye miti mingi ambao inaukijani. Mazingira yanaonesha kuwa ni hali ya asubuhi.

Ndege mkubwa na mweupe anayejulikana kwa manyoa yake ya kichwani yanayofanana na kalamu pamoja na vipande vya manyoya meusi vilivyochomoza nyuma ya kichwa chake. Ni ndege wa kipekee sana na huishi zaidi kwenye maeneo ya savana za Afrika.

Ndege mkubwa wa mwituni ambaye anajulikana kwa jina la tai mwenye rangi nyeupe pamoja na nyeusi, njano katika sehemu ya macho yake pamoja na kucha ndefu. Mnyama huyo amkekaa tayari katika mwisho wa mti ili kuwinda chakula chake.

Twiga mrefu na mwenye umbo la kuvutia amesimama kwa utulivu, katikati ya pori lenye miti mingi. Shingo yake ndefu imeinuka juu vikimpa mtazamo mpana wa mazingira yanayomzunguka. Ngozi yake yenye madoadoa yakahawia na manjano inang'aa chini ya mwanga wa jua.

Wanyama wa mwituni aina ya tembo, wamesimama kando ya majani wakiwa na watoto wao wadogo, wakiwafundisha jinsi gani ya kuishi katika mazingira yoyote ya mwitu. Hali ya hewa ya kijani kibichi ambayo inaashiria uwepo wa mvua katika kipindi hicho.

Kima wa bluu anaonekana katika mazingira ya asili yenye vichaka na misitu midogo, ana manyoya ya rangi ya bluu, kijivu yenye kivuli cha kahawia mgongoni; kima huyu ni kivutio cha watalii wengi.

Mtoto wa tembo, anayelishwa kwa chupa na mhudumu katika kituo cha kuhifadhi na kuwatunza wanyamapori. Wahudumu wamevaa makoti ya kijani na buti za mvua, mavazi ya kawaida katika vituo vya kutunzia wanyamapori. Kuna kundi la watu nyuma ya kamba, ikionekana kama wageni waliokuja kuangalia mazingira.